Hii ni shilingi elfu moja ya Kenya na zinapeanwa ili ziweze kufanya ubadilishaji ili ziweke kwenye simu ili iwe rahisi hata kwa mtu huyu kumtumia mtu mwingine.

Hapa ni sokoni kuna aina mbalimbali ya matunda, kuna ndizi, kuna nyanya, kuna karoti, kuna viazi mbatata na pia kuna mahindi hadi kuna sukuma na pia watu ni wengi wanaoonekana kununua.

Viatu vime pangwa vizuri na vitu hivi ni vile viatu ambavyo kwa lugha ya kimomba husema Vikusikate . kwa sababu vina hizo tire ambazo hutumika kuzonga kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Gari limegeshWa kwenye uwanja huu. Na nyuma yake kuna miti na pia kuna gari jingine upande wa nyuma. Na pia kuna nyaya za stima zinazoonekana kupita upande wa juu.

Hapa ni sokoni. Mwanaume huyu anaonekana kuviuza vitu mbalimbali hasaa vile vitu vya mapambo. Kuna zile mishipi za kufunga kwenye kiuno. Kuna zile mapambo za mikono na kadhalika.

Hapa ni kwenye kituo cha sani forex bureau ambapo ubadilishaji wa pesa ufanyika hata imegawanyishwa kwa ainampesa, na pia kuna runinga kwenye ndani ya chumba hicho.

Hiki ni kifaa ambacho kimeandikwa mahali ambapo watu wanaweza kubadilisha pesa na pia inaonyesha wakati ambapo mtu anachukua hizo pesa na pia na siku ambayo mtu huyo amechukua hiyo pesa.

Duka la M-Pesa limeekezwa hapa na mwanaume huyo anaelekea kule kuchukua kitu na pia duka hili limeweza kupakwa rangi ya kijani kibichi kuonyesha kwamba ni la M-Pesa.

Mwanamke huyu na mwanaume huyu wanaonekana wakiwa wenye furaha, wakivalia nguo za rangi nyeusi pamoja na nyeupe, na wanaonekana kusoma kwenye kijikaratasi kidogo.

Hapa ni sokoni. Kuna aina mbalimbali ya matunda. Kuna ndizi, kuna nyanya, kuna pia hadi maembe na vitu mbalimbali ambavyo vinauzwa.

Watu wako sokoni wananunua kabeji, na zinaonekana kujaa kwenye zingine zimo ndani ya magunia na kuna wanunuzi na wauzaji.

Watu hawa wako sokoni, wanasonga kutoka upande mmoja hadi mwingine wakinunua aina mbalimbali ya vyakula, kuna vyakula kama vile mahindi, viazi, kuna hadi machungwa ambayo yanauzwa.

Hili ni gurudumu la gari ambalo huwezesha gari kusonga kutoka upande moja hadi mwingine linapo zunguka hivyo kuwezesha gari kusonga.

Hapa ni kwenye duka la kuuza maziwa . Watu wanaonenakana kuketi hapo. Kuna ndoo kwenye sakafu na pia kuna viatu hapo.